Kutoka kwenye nchi yako huende kwenye nchi ingine ni kitu muhimu, wengine wana toka ili kuboresha familia zao ili watoke kwenye familia zao maskini.